Kipeperushi chenye rangi ya bluu, kutoka benki ya "stanbic", chenye maeleze ya jinsi ya kupata huduma za kibenki, kupitia simu janja.

Mhudumu wa baa, mwenye jinsia ya kiume, akiwa anamimina kimiminika katika kikombe cha silva, kwa ajili ya kumhudumia mteja aliyefika baa.

Bango kubwa, zuri na lenye rangi nyekundu, linaloonyesha tangazo ya kinywaji aina ya bia, bango hilo limewekwa kandokando ya jengo.

Banda kubwa na zuri lililopambwa vema kwa maputo pamoja na maandishi yaliyo katika rangi nyeupe na bluu huku kukiwa na wateja walio simama, ili kujipatia huduma ya bidhaa za maziwa.

Mfanya biashara mwenye jinsia ya kiume, ambaye amesimama nje ya duka, akiwa anasubiri wateja waje kununua bidhaa zake za maziwa.

Mashine mpya na ya kisasa, ambayo hutumika kuuza bidhaa za maziwa ya ng’ombe moja kwa moja kwa wateja bila kuwepo kwa mhudumu au muuzaji katika eneo husika.

Bidhaa za maziwa zikiwa katika mpangilio mzuri na nadhifu, huku mwanamke mmoja wapo akiendelea kuzipangilia ili kuziweka tayari kwa ajili ya manunuzi, pale wateja wanapofika.

Mfanyabiashara mwenye jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya duka ambalo linatoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa kwa wateja wake.

Mashine nzuri na yakisasa inayotumia nishati ya umeme na yenye jokofu ndani ili kuhakikisha bidhaa kama maziwa zinabaki safi na salama kwaajili ya matumizi ya binadamu.

Mfanyabiashara yuko nje akisubiri wateja wa thamani zake, ambazo ni; sofa, meza pamoja na kabati.

Samani nzuri na za kisasa ambazo ni makochi, meza, viti, taa pamoja na makabati, ambazo zimewekwa kwa ajili ya manunuzi.

Mfanyabiashara akiwa nje pamoja na samani zake, ambazo ni makochi yenye rangi tofautitofauti, ambapo samani hizi zimewekwa nje, ili kusubiri wateja kuja kufanya manunuzi.

Kitanda imara cha ghorofa mbili ambacho kimetengenezwa kwa ufanisi mkubwa kwa kutumia miti imara ya mbao, ambacho kimewekwa nje kikiwa kinasubiri wateja kwa ajili ya manunuzi.

Wanaume wawili ambao ni fundi seremala, wakiwa katika karakana yao, huku mmojawapo wa mafundi hao, akiwa na kifaa cha kisasa kitumikacho kuchonga mbao, ili kutengeneza samani zenye ubora zaidi, kwa ajili ya wateja wao.

Samani ambazo ni; magodoro, makochi pamoja na makabati, ambazo zimewekwa nje zikisubiri wateja kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Chumba kikubwa kizuri cha mapokezi, kikiwa kimepambwa vizuri kwa taa safi pamoja na runinga, huku kikiwa na wanawake wawili wakiwa wanasubiri kupataiwa huduma.

Duka lenye mfanya biashara mmoja mwenye jinsia ya kike akisubiri wateja kwa ajili ya bidhaa zake ambazo ni pamoja na michoro, shanga, pamoja na vyungu.

Duka kubwa la kisasa lenye nafsi ya kutosha, likiwa na bidhaa za mavazi ya kiume, ambazo zimepangiliwa vyema kwa ustadi mkubwa, zikisubiri wateja kwa ajili ya manunuzi.

Toroli la dukani lenye rangi ya kijani lenye bidhaa mbalimbali za vyakula, ambavyo mteja anapaswa kwenda kuvifanyia manunuzi.